Ng'ombe wengi weusi wanaonekana kuwa na afya bora kuashiria kuwa wanapokea lishe bora , wengine wamelala chini wengine wakikula huku wengine wamesimama karibu na birika la maji tayari kukunywa maji wanaonekana wenye kiu.

Wanaume wawili mashambani. Mmoja, akimimina maziwa kwenye mtungi mkubwa wa chuma uliowekwa kwenye pikipiki. Pembeni, kuna vyombo vingine vya kuhifadhia maziwa. Mwanaume mwenzake ambaye amevalia kofia na koti, anaandika kitu kitabuni.

Mahindi machanga ambayo yana dalili ya kuathiriwa na wadudu. Matawi yana shimo kuonyesha kwamba wadudu wamekula sehemu za mimea. Jambo linaloweza kuzuia mimea kuendelea kukua vizuri na kutoa mazao mazuri.

Ng'ombe waliosimama katika kivuli kilichoundwa kutumia miti, kando yao kuna chakula kilicho andaliwa kwa ajili yao ambapo ni mabaki ya mahindi iliyokaushwa yamewekwa kama lishe yao.

Akina mama wawili ambao mmoja wao ameweza kumfunga mtoto kwenye mgongo kutumia leso. Mwenzake ameshika panga, anamkatia ndizi kutoka kwenye mgomba.

Duka la kuuza maziwa ambalo limejengwa kwa mabati iliyopakwa rangi ya bluu, nje ya duka kuna magaloni ya maziwa ambayo labda yameekwa maziwa halafu dukani kuna wanunuzi ambao wamesimama wanangojea zamu yao ya kuhudumiwa.

Shamba ambalo lina vyakula vya aina mbalimbali kama vile ndizi, miwa, mahindi na Kuna sehemu ya shamba ambayo imelimwa na hijapandwa chochote. Kando ya shamba hiyo Kuna miti mirefu yenye matawi yenye rangi ya kijani kibichi.

Shamba ambalo limepandwa mgomba kwa mpangilio mzuri. Miti ya migomba zimeota vizuri lakini bado haijatoa ndizi. Hii inashiria kuwa shamba ni changa na ndizi ziko katika hatua ya mwanzo ya ukuaji. Mpangilio huo unasaidia katika kurahisisha utunzaji na mavuno baadae.

Katika duka la kuuza maziwa, maziwa yamewekwa kwenye magaloli makubwa yaliyopangwa kwa mpangilio, mtu mmoja ambaye amevaa aproni ameshikilia kitabu na kuna kila kitu kwenye kitabu, hii inaonekana kuwa ni baada ya kuipima maziwa kwenye ratili, anaweza kunukuu chini mapimo ambayo ameyapima.

Maziwa ya kienyeji ya kisii iliyo gandishwa imewekwa kwenye sahani ya glasi maziwa haya hutumika kukulia ugali.

Mtu mmoja yuko shambani kwenye ndizi ambayo bado iko kwenye mgomba, anatoa ndizi moja kwenye mkunga wa ndizi ambazo zimekomaa na zinavutia.

Migomba kadhaa ambayo bado hayajarefuka. Majani ya migomba Yana rangi ya kijani kibichi na mengine yamepasuka kutokana na upepo. Udongo unaonekana kuwabenye rutuba na kuna nyasi na mimea mingine chini ya migomba. Nyuma ya migomba kuna miti mikubwa zaidi.

Mkulima au muuzaji wa mwziwa ambaye anauza maziwa kwa wingi ameyatia kwenye magaloni huku anayachuchunga akiwa na tabasamu amevalia manguo lenye rangi ya nyeusi.

Wauzaji wa ndizi zilizoiva, ambao wamepanga ndizi yao kwenye vibanda, wanazipangilia vizuri Ili ziweze kuvutia wanunuzi wakuje kununua. Kando yao Yao kuna watu ambao wamesimama wanaangalia.

Mtu mmoja ambaye amesimama katika shamba lake lenye limepandwa miche ya ndizi ambayo imepandwa katika nafasi yake. Shamba hilo linaonekana kuwa na mbolea. Ndizi hizo zina matawi ya kijani kibichi kuonyesha kuwa zinakua zikiwa na afya.

Ng'ombe wenye rangi ya aina mbalimbali, ambao kuna weupe, weusi, walio na rangi ya kahawia, wanakula nyasi. Huku mbele yao kuna chakula chao ambacho kiko kwenye magunia.

Ndizi zilizobambwa katika mpangilio wa mashimo mbili mbili lakini Bado hazijatoa matunda. Zinaonekana kuwa katika hatua ya wale ikiwa na majani mabichi na yenye afya . Shamba limeandaliwa vizuri na nafasi katika mashimo inaonyesha kuwa mkulima anazingatia nafasi ya kuhakikisha kila mche wa mgomba.

Shamba la ndizi ambalo limejaa ndizi zenye majani ya rangi ya kijani kibichi mkulima amesimama akiangalia yake anaonekana kuwa anataka kukata ndizi huo ndizi huu umenawiri vizuri inapendeza na kufurahisha macho.

Ngombe wanatoka kwenye vyumba na kuogesha dawa baada ya kuzalisha mifugo kupe na adui wa ngozi. Wametoka wakiwa wamechangamka. Ngombe mmoja anatikiza mwili wake ili kuondoa mabaki ya maji huku wakielekea labda kwenye upande wa malisho.

Mwanaume ambaye amevalia miwani na kofia yenye rangi ya nyeupe. Ameifungia karatasi kwenye mkungu wa ndizi zilizokomaa. Huenda akijaribu kuilinda dhidi ya vumbi, jua kali au wadudu.

Mkunga wa ndizi ambao una ndizi wenye aina tofauti tofauti, ndizi ambao bado ni mbichi yenye rangi ya kijani kibichi na ndizi ambayo imeiva na rangi yake kugeuka kuwa manjano.

Shamba la ndizi ambalo limepandwa ndizi ndogo ndogo kwa mpangilio mzuri katika mstari moja kwa moja shambani. Kila mche umeachwa na nafasi ya kutosha kwa mwengine na udongo unaonekana kulimwa vizuri, mimea hii bado ni michanga lakini inaonyesha afya nzuri na ukuaji mzuri.

Amesimama katikati ya migomba ya ndizi huku ameshikilia kiuno akichunguza ndizi zilizokomaa , anaonekana kuridhika na mazao yake baada ya msimu mrefu wa kazi . Majani ya migomba ni ya kijani kibichi kuashiria kwamba kinatoa kivuli kizuri ,tunda la ndizi limejaa kwenye migomba likining'inia kwa uzito wake na kung'aa kwa rangi ya manjano ishara ya ukomavu.

Ng'ombe ambayo imeengia moja baada ya mwingine katika bafu lenye dawa maalum ya kuua wadudu kama vile kupe na wadudu wengine wa ngozi ya ng'ombe , ng'ombe hawo wanapita ndani ya dawa hiyo na kisha kuenda kwa wachungaji wao waliowalete waliosimama mbele yao.

Mkulima ambaye amevalia magwanda yenye rangi ya manjano anamnyunyizia ng'ombe wake dawa ili labda kuuwa kupe ambao wamevamia ng'ombe.

Mkungu wa ndizi ambao bado upo kwenye mgomba na umeegemeshwa na mti na ndizi yenyewe ni ya rangi ya kijani kibichi kuashiria kwamba imekomaa na ipo tayari kuvunwa.

Banda kubwa la ngombe wa maziwa lenye paa la chuma na nguzo za zege , ndani ya banda ngombe wamepangwa kwenye safi mbili. Kila pande wa njia kuu wa kupita wakila nyasi kutoka kwenye matundu maalum. Kuna mtu mmoja amesimama katikati ya banda akiangalia au kuchunga ngombe.

Mikunga ya ndizi ambayo imepangiliwa kwenye mipangilio maalum baada ya kukatwa kwenye migomba, imewekwa kwenye jua ili kukauka na kutoa yale maji baada ya kukatwa, kukua tayari kusafirishwa sokoni.

Mtungu wa ndizi ambazo zinaendelea lakini bado kijani zikiwa zinapandwa kwenye mti wa ndizi. Mti huo una majani makubwa ya kijani ambayo yenye sifa ya mti ya ndizi. Ndizi hizi bado hazijakomaa hivo hazijaiva na zinahitaji muda zaidi ili ziwe tayari kutumiwa kama chakula.

Ndizi ambazo majani yake yananyauka zinaonyesha dalili za kukosa maji ya kutosha , magonjwa ya mimea au udongo usio na virutubisho vya kutosha ,majani yamelegea, yamekauka na mengine yameanza kugeuka yenye rangi ya njano. Hali hii inainaashiria mmea wa ndizi huu unahitaji uangalizi , ndizi zingine matawi zake ambazo bado ni za rangi ya kijani kibichi.

Mkulima ambaye amevalia nguo yenye kijani kibichi anamkamua ngombe wake maziwa akitumia ndoo yenye rangi nyeupe huku amefunga mguu wa ngombe huyo ili kuepuka ngombe huyo kupiga mateke wakati anakamuliwa.

Katika zizi la ngombe ambapo ngombe wameekewa nyasi, kuna yule ambaye aamesimama anaendelea kukula na kuna wale ambao wamelala chini, ngombe hawa wanaonekana wenye wanapokea lishe bora.

Mikunga ya ndizi yaliyokomaa na yenye rangi ya kijani kibichi ambayo imepangwa kulingana na ile ambayo ni kubwa mpaka ile ambayo ni ndogo, juu ya ndizi hizo kuna ile ambayo imeweka ambayo imeiva.

Mtu aliyevaa mavazi ya kinga ya rangi ya manjano akiwa ana mnyunyizia dawa ng'ombe aliye kwenye kibanda na mtu huyu anatumia kifaa cha kuvuza dawa ili kuzuia kuuwa wadudu na kuzuia magonjwa kwenye ng'ombe hii ni hatua muhimu katika kwenye utunzaji wa mifugo kuhakikisha afya ya ng'ombe.

Mtu mmoja anamwaga maziwa kwenye mandoo aliyoweka kwenye sehemu ya nyuma ya lori ambayo ni ya rangi nyekundu. Maziwa hayo yanaandaliwa, kuhifadhiwa au kusafirishwa na shughuli hii inaonyesha mchakato wa usafirishaji au uhifadhi wa maziwa kutoka sehemu moja kwenda nyingine.

Mikunga ya ndizi ambayo yamekomaa na kuvutia yenye rangi ya kijani kibichi yamepakiwa kwenye sehemu ya juu ya gari nyeupe kwa minajili ya usafirishaji au uuzaji.

Hili ni shamba la ndizi ambalo limepandwa ndizi kwenye mfumo wa laini. Ndizi yenyewe inaonekana kuw zinavutia yenye rangi ya kijani. Zimejaa vizuri kwenye shamba, na baadhi ya ndizi zimekomaa na zinavutia machoni mwetu.

Gomba la ndizi lililoathirika ambapo matawi ya mgomba yameungua huenda kutokana na jua Kali au magonjwa ya mimea. Migomba hii imepandwa katika eneo la nyasi nyingi ishara kwamba nyasi hiyo ni ya kijani na unyevu kiasi. Kuna migomba ambazo ni za kijani kibichi ambayo haijaathirika.

Ngombe mmoja amabye anakamuliwa kutumia mfumo wa mashine ambaye pia anakula katika hori ya ngombe, ngombe mwenyewe anaonekana mwenye afya njema, analishwa vizuri.

Mikunga ya ndizi ambayo imepangwa kwa mpangilio mzuri. Kila mkunga umewekwa pamoja kwa makundi yake. Mikunga hii imetayarishwa kwa ajili ya kuuzwa au kusafirishwa ina rangi kijani kibichi na baadhi ya dalili ya kukomaa kuonyesha kuwa ndizi ziko tayari kwa matumizi.

Muuzaji wa maziwa ambaye ameyaweka maziwa kwenye magaloni kumaanisha kuwa ni muuzaji wa maziwa mengi, amevalia koti yenye rangi ya buluu na huku amevalia pia barakoa. Anatia kidude kwenye galoni moja labda kupima joto ya maziwa kuhakikisha kuwa iko sawa.

Muuzaji ambaye anachuchuka maziwa kutuka kwenye galoni na kuweka katika kisufuria kikubwa. Kando yake, kuna gari ambalo limejaa magaloni ambayo labda ni la kusambaza maziwa katika duka lake.

Mikunga ya ndizi iliyokomaa yenye rangi ya kijani kibichi yamenona na kuvutia, yamepangwa katika mpangilio mzuri katika pia sehemu wazi ili kuvutia wanunuzi watakao nunua.

Kichugi cheye rangi ya manjano ambacho ndani yake ama juu yake kuna mtindi ambao ni bidhaa amabyo inapatikana baada ya kuchuchuga maziwa ya kiasili ya kikisii na kutoa ile maji.

Mkulima ambaye ni mfuganji wa ng'ombe, ambaye anawapea ng'ombe wake nyasi na kuwalisha. Mahali ambapo anapakulia ni pasafi. Ng'ombe hawa wanaonekana kuwa wenye afya, na wanaopokea lishe bora.

Maziwa haya ambayo yalikua yanachemshwa yakaharibika, yawezakua sufuria ndio ambayo ilikua chafu au mhifadhi wa maziwa ambaye ulinunuliwa alikuwa hajui kutunza usafi.

Mwanalori mmoja ambaye ametoka maziwa yake kwenye magaloni anapakia kwenye piki piki ili kutumia kusafirisha. Kando yake kuna lori ambayo lina tanki kubwa ambalo linasafirisha na kusambaza maziwa.

Katika soko la kuuza ndizi ambapo mikungu ya ndizi imepangwa, kila mmoja kwa sehemu yake kwa makundi ambayo yanavutia na yenye rangi ya kijani kibichi kuonyesha kwamba wamekomaa. Kina mama wanauza wameketi juu ya magunia Kenya ndizi zingine.

Mtu mmoja ambaye amesimama mbele ya mikungu ya ndizi iliyopangwa kwa uangalifu ardhini, ameushika mkungu mmoja kana kwamba anaanda kupeleka kwenye gari lililoegeshwa kando yake, buti la gari hilo limefunguliwa kuonyesha kwamba linaweza kuwa tayari kwa ajili ya kusafirisha ndizi hizo.

Baadhi ya watu wanawake kwa waume, wamesimama kwenye kikundi wakishughulika na maziwa ya kienyeji ya Kisii, wanajuja ili kutenganisha sehemu ya maji na sehemu ya mtindi kwa kutumia vifaa kama vile vijisahani vikubwa.

Mama mmoja ambaye amevalia miwani ameshikilia ndizi iliyo bado kwenye mgomba ambao umekomaa una rangi ya kijani kibichi unavutia macho.

Marundio ya majani makavu ambayo yamefungwa kwenye umbo la mstatili na kuwekwa kwenyeso labda kwa ajili ya kuhifadhi au kwa ajili ya kuuza majani haya mara mingi hutumika Kama lishe ya mifugo kama ng'ombe au farasi.

Banda la ng'ombe wenye rangi tofauti wakiwa ndani ya zizi lililo na spana za chuma za kuzuia ng'ombe watoke nje, ng'ombe hao wamewekewa nyasi wenye huri wanaendelea kukula, kuna sehemu ya kutembea katikati ya banda na paa la kujikinga na mvua na jua.

Wakulima ambao wanakamua ng'ombe zao, ambao wamewekwa katika nafasi tofauti tofauti, mmoja anatumiwa baseni kukamua na mwingine ambaye anatumia ndoo. Ng'ombe hao wamenona na wanapendeza kuashiria kwamba wanapokea lishe bora

Mama mmoja ambaye anachonga ndizi, ameshikilia ndizi ya mwisho anachonga, na zingine ambazo anatilia kwenye karae iliyofunikwa na matawi, ya ndizi, ndizi hizi baada ya kuchongwa, hupikwa.

Muuzaji wa ndizi ambaye amepanga mikunga yao ya ndizi chini kwenye sehemu inayoonekana ili kuvutia wanunuzi kuna wale ambao wanatoa ndizi moja moja kwenye mkunga na kuna wale ambao wamekaa chini wakingojea wanunuzi waje.

Mkulima mmoja ambaye amechuchumaa huku ameshikilia mimea yake na kutabasamu sana kuonyesha kuwa mimea yake imefanya vizuri kama vile mahindi na mboga.

Mtu ambaye ameketi kwenye kiti mbele yake kuna meza ambayo ina shani la ndizi ambalo bado ni mbichi kwa sababu ina rangi ya kijani kibichi mkononi mwake ameshida ndizi moja ambayo ameyatoa maganda kuashiria kwamba ataupika.

Ni katika zizi la ng'ombe, ambapo watu wawili waliosimama karibu na ng'ombe huku mmoja akiwa ameshikilia brashi akimsugua ng'ombe na mwenzake akimwagia maji, ili kumwosha akuwe msafi. Kando yao, kuna tanki la maji ambalo ndilo linatoa maji.